Mfumo huu ni wa aina ya kisasa ambapo unatumika kwa ukulima mbalimbali hapa ni mimea iliowekwa kwenye mikebe mieusi chini yake kuwekwa maji ili kusaidia mimea hiyo Kuota mizizi bila kwa matumizi ya udongo.

Hapa ni mfumo mpya wa kilimo ambao ni wa kisasa unaoitwa hydroponics . Katika mfumo huu hakuna matumizi ya udongo ilhali mimea huwekwa kwenye mashimo yaliyomo kwenye mabomba ya plastiki na kuacha mzizi wake kunawiri.

Huu ni mfumo wa kilimo cha sasa ambapo mimea hupandwa bila kutumia mchanga. Mfumo huu hutumia mabomba ya plastiki ambapo maji huekezwa katika mashimo ili kusaidia mimea kunawiri katika njia zile zinazofaa.

Huu ni mfumo wa kisasa wa kilimo unaoitwa hydroponics ambapo mabomba ya plastiki hutumika kukuza mimea bila ya kutumia mchanga. Kwenye mashimo yaliyopo kwnye mchanga, hutokeza mimea michanga ambayo inatumika kuota mizizi yake.

Huu ni mojawapo wa muundo wa kilimo sasa ambao unatumika kukuza mimea kama vile kabeji, maharagwe na mimea mingine. Tunaonyeshwa mimea midogo michanga ambayo ilipandwa kutumia njia ya hydroponics .

Hydroponics imekuwa ni njia ya kisasa ya ukulima. Hapa tunaonyeshwa mabomba meupe yakiwa yamepangwa na mimea kuwekwa kwenye mashimo hayo bila kutumia mchanga wowote bali inapata rotuba zake kutoka kwenye maji.

Hii ni njia moja ya mfumo wa kisasa wa kilimo inayojiita hydroponics ambapo hulea mimea bila kutumia michanga. Katika rafu hii, tunaona mimea ikiwa imeekwa kwenye vikombe vyeupe na kuwekwa tundu ili kuhakikisha kuwa mizizi inaanza kuota ikielekea chini.

Huu ni mfumo wa kisasa wa ukulima kwa njia inayojiita haidroponics ambapo mimea huezekwa juu ya maji bila kutumia mchanga na kuwacha mizizi ya mimea hiyo kuota ili kunawiri vizuri.

Hii ni mojawapo ya mbinu mpya ya kilimo cha kisasa ambapo mabomba ya plastiki yanatumika ili kupanda mimea kama vile sukuma wiki, nyanya, maharagwe na ambayo hapa yanaendelea kukua.

Hydroponics ni njia moja ya kilimo cha kisasa ambayo hutumia mabomba ya plastiki na kukuza mimea bila kutumia udongo. Katika mashimo yake huwekwa mimea tofautofauti ili iweze kukomaa.

Hapa ni ndani ya chafu ambapo mimea inalimwa miti hii ni aina ya ile ya kutambaa ambayo inaonekana kufungiliwa kwenye miti iliyowekwa kwenye laini mwonekano wa mfumo wa kisasa wa kilimo.

Mfumo huu unaonekana kuwa wa kisasa ambapo unatumia njia ya haidroponiki isiyo tumia mchanga. Mimea huwekwa kwenye mashimo ya mabomba ya plastiki yakinyunyiziwa rutuba.

Hapa tunaonyesha shamba moja la wakulima wa majani chai ambao wanayachuma, inaonekana kua ni jioni au asubuhi kwa maana mwangaza unaonekana kutokea kwenye jua tusilijue li kando yao.

NI katika chumba hiki ambapo tunaonyeshwa ufugaji wa kuku waliokomaa kuku hao wanaonekana kufurahia kuitazama kamera wakiwa wote wameitazama na kufurahia hata kupigwa picha.

Ni katika mabustani haya makubwa ambapo tunaonyeshwa mimea iliyokomea vizuri. Mahindi yenye afya nzuri ishara kwamba rotuba ya shamba hilo ni mzuri katika upanzi wa mimea hii.

Mfumo huu ni wa kisasa, ambapo mabomba ya plastiki yanatumika kumwagilia mimea maji. Hapa tumeonyeshwa mabomba ya rangi nyeupe yaliyowekezwa kando na mbele ya mimea ambapo tunaonyeshwa pia maji hayo yakiwa yamemwagika kwenye mitaro hiyo midogo.

Huu ni mfumo wa kisasa wa unyunyiziaji mimea maji kwa kutumia mabomba ya plastiki, ambayo ni meusi na yamewekwa katikati ya shamba hili, ili kuweka matone chini ya mimea na mizizi yake.

Tunaonyeshwa mfumo wa unyunyiziaji maji, kwa kutumia vinyunyizio tofauti, vinavyojiita sprinkler . Mimea inaonekana kuwa na rutuba na kukuwa na afya nzuri kutokana na maji inayopata.

Hii ni njia moja ya kilimo cha kisasa ambapo maji hupitizwa katikati mwa shamba na mabomba ya plastiki kuekezwa ili kusaidia kupitisha maji kwenye mimea iliyo mbali kidogo.

Huu ni mfumo mpya wa kilimo ambacho ni cha kisasa. Matumizi ya mabomba ya plastiki yanaonekana huku yakiwa yamewekwa kando kando ya mimea ili kunyunyuzia maji machache yatokayo kwenye mabomba hayo ya plastiki.

Katika mfumo huu wa kilimo cha kisasa ambapo tunaonyeshwa mabomba ya plastiki yanayotumika kunyunyiza mimea maji. Mabomba hayo yamewekwa kando ya mimea tofauti tofauti na kutonesha maji kidogo ili kusaidia mimea kunawiri.

Huu ni mfumo wa kisasa ambapo unatumika kunyunyizia mimea maji, mfumo huu unatumia mabomba ya plastiki. Kuna bomba jeupe kuu ambalo, chini yake kuna mabomba mengine madogo yanayotumika na kuekezwa karibu na mimea ya michanga ili kutonesha.

Hapa tunaonyeshwa mfumo wa kisasa wa kilimo ambapo tunaonyeshwa mabomba ya plastiki yaliyoekezwa kando ya mimea na ndani mwake kuwekwa mashimo ilikuweka matone ya maji kando ya mimea hio.

Hapa tumepelekwa katika mandhari ya shambani ambapo tunaonyeshwa mfumo wa kisasa kunyunyizia mimea maji kwa kupitia mabomba ya plastiki, hapa wakitumia yale ya rangi nyeusi na ambayo matone yake ndio hutumika kurutubisha mimea hio.

Ni mfumo wa umwagiliaji maji kwenye mashamba ambapo tunaonyeshwa bomba moja jeupe kuu lililoekezwa katikati ya shamba hilo, na ndani mwake yanatokea mabomba mengine madogo, madogo meusi yanatopitishwa kuelekea upande wenye mimea ili kuweka matone ya maji.

Kilimo cha kisasa hakitegemei mvua tu kunyesha bali wamegundua mbinu muhimu za kumwagilia mimea hio maji. Hapa matumizi ya mabomba ya plastiki ambayo yanatobolewa na kuwekwa kando ya mimea yanatumika ili kuezeka maji kwenye mimea.

Katika shamba hili tunaonyeshwa mfumo mpya wa umwagiliaji kwenye mimea ambapo mabomba ya plastiki meusi yametumika, yaliyo na mashine na ambayo huruhusu maji machache kumwagika karibu na mimea.

Huu ni mmojawapo wa mifumo ya kisasa ambao unatumika kunyunyuzia mimea maji ambapo tunaona mabomba ya plastiki yalioekezwa karibu na mimea hiyo na matone ya maji kufunguliwa ili kulowesha udongo ulio karibu na mimea.

Huu ni mfumo wa kisasa unaotumika kunyunyizia mimea maji kupitia mabomba ya plastiki ambayo huwekwa chini ya mashimo na juu yake kuna matone ya maji ambayo humwagiliwa kando ya mimea.

Huu ni mojawapo wa mfumo wa kilimo cha kisasa ambapo tunaonyeshwa mabomba ya ya plastiki ambayo imewekwa mashimo na juu yake kuekezwa vibmba vidogo vidogo ambavyo vinasaidia kupitisha maji kwa mimea iliyo katika hizo pande.

Hapa tunaonyeshwa kilimo cha kisasa kwa kutumia mabomba ya plastiki ya rangi nyeusi ambayo yanawekwa karibu na mimea na kando yake yanatonesha matone ya maji tu pekee yake.

Mimea hii inaonekana ikiwa michanga sana na kwa hivyo inahitaji maji na rotuba ya kutosha, mabomba ndio yametumika ili kuhakikisha kuwa mimea imeezekwa maji ya kutosha kwa kupitia mashimo yaliyo wekwa kwenye mabomba haya ya plastiki.

Huu ni mfumo wa kisasa ambao unatumia mabomba ya plastiki katika kilimo mabomba haya yanamashimo ambayo yametobbolewa ya kuwekwa kando ya mimea ilikusaidia katika kutonesha maji machache.

Shamba hili linaonekana kustawi vizuri sana kutokana na umwagiliaji mzuri wa maji hasa kwa michanga na mimea hiyo ya mahindi. Mabomba haya ya plastiki yanaonekana kufanya kazi nzuri.